Madeira ya jengo la miundombinu ya nishati pengine ya kuzalisha umeme kinachopatikana juu ya maji. Barabara yenye kingo za zambarau inaongoza kuelekea jengo hilo huku nguzo za taa zikipamba njia kituo hicho kimezungukwa na maji kinatoa mandhari ya utulivu chini anga yenye utulivu kidogo.

Nguzo mbili za umeme zilizojengwa kwa mbao zikibeba nyanya na vifaa mbalimbali vya umeme, chini ya mojawapo ya nguzo hizo kuna transifoma. Upatikanaji wa miundombinu bora ya umeme katika jamii unasidia kupata umeme ulio bora na wa uhakika zaidi.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kikiwa na majengo makuu kadhaa na minara mingi ya kupoozea yenye feni kubwa juu. Miundombinu ya mabomba na nyaya za umeme huunganisha sehemu mbalimbali, kituo hiki kimejengwa katika eneo lenye vilima visivyo na mimea mingi huku barabara zikipita kandokando yake.

Nguzo mbili za umeme pamoja na nyaya, zinazoonekana zimepita kwa juu, zikisambaza huduma ya umeme kwa jamii. Huku kwa chini kukiwa na transifoma ambayo, inasaidia kupunguza kasi ya umeme huo. Hii inaonyesha miundombinu bora, ya upatikanaji wa umeme kwa jamii.

Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo ndefu za chuma na nyaya nyingi uzio wa bati, unaoonekana mbele kuzunguka eneo hilo, anga lina mawingu mazito hii inaonyesha ni sehemu muhimu kwa ajili ya uzalishaji wa umeme na kutoa huduma za umeme kwa wanajamii, unaowawezesha kufanya shughuli zao za kila siku.

Geti la chuma lenye muundo wa almasi lililofunikwa na nyaya zenye ncha kali zilizopitishwa juu ya uzio wa umeme ikiashiria ulizi mkali katika eneo. Hii inawakilisha matumizi ya mifumo ya kisasa ya ulinzi na usalama ambayo ni muhimu kwa kulinda miundombinu kama vile vituo vya umeme au mawasiliano na kuhakikisha usalama wa mali na maisha.

Miundo mbinu bora ya umeme ikionekana katika eneo la wazi, huku nyaya nyingi zikionekana kusambaa kwa watu, hii inaashiria utoaji wa huduma bora za umeme kwa jamii, zilizoboreshwa na za uhakika kwa kila anayetumia.

Kiwanda kikubwa chenye miundombinu ya mabomba na majengo ya viwanda na moshi ukitoka kwenye baadhi ya sehemu, kuashiria shughuli za uzalishaji, nguzo ya taa yenye mwanga wa manjano, imesimama kando ya barabara yenye uwazi, eneo hilo linaonekana kuwa na umeme wa kiwango cha hali ya juu, kwa ajili ya kuendesha mitambo hiyo.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme karibu na bandari, majengo makubwa ya viwanda na miundo mirefu kama vile mabomba yanajaza eneo hilo karibu na mtambo huo. Na bahari au ziwa kubwa lenye meli na makontena bandarini, mbali zaidi jiji lenye majengo mengi linaonekana kando ya maji, anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika hii ni kuonyesha maendeleo ya viwanda na miundombinu bora.

Nguzo mbili ndefu za umeme, zikisambaza nyaya za umeme. Moja ya nguzo ina taa za barabarani na karibu na nguzo hizo kuna jengo refu la njano. Anga lina mawingu meupe. Hii inaonyesha miundombinu bora ya umeme, ambayo inasambaza umeme kwa wanajamii na wanahakikisha wanapata umeme wa uhakika.

Mtambo mkubwa wa uzalisjhaji wa umeme, ukiwa katikati ya mandhari ya milima na mimea. Moshi unatoka kwenye minara kadhaa ya mtambo. Barabara zinazunguka mtambo huo zikipita maeneo ya mimea na miundombinu mingine. Hii inaonekana ni sehemu muhimu ambayo inazalisha umeme na kutoa huduma mbalimbali katika mtambo huo.

Nguzo mbili za umeme zilizosheheni nyaya na vifaa mbalimbali, ikiwemo transfoma kubwa ya rangi ya kijivu iliyowekwa kwenye moja ya nguzo. Taa za barabarani na kamera ya ulinzi, pia zimeambatanishwa kwenye nguzo iliyo mbele. Anga la bluu na mawingu meupe linafunika sehemu ya juu, huku miti ya kijani ikiwa chini.

Mazingira ya kilima ambapo nguzo ndefu ya umeme imesimama wima, katikati ikiwa na nyaya iliyounganishwa, chini ya nguzo hiyo kuna ukuta wa matofali, mandhali yaliyotanda yanajumuisha mji unaoenea hadi upeo wa macho, ukiwa na nyumba nyingi zilizojengwa katikati ya miti mirefu, hii inaonesha miundombinu bora ya umeme kwa jamii.

Alama ya barabarani yenye rangi nyekundu na nyeupe yenye herufi P iliyokatwa kwa mstari ikimaanisha kuwa hakuna maegesho alama hii imefungwa nguzo yenye rangi nyeusi na nyeupe iliyosimama wima, nyuma ya alama kuna miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi kwa mbali kuna utepe mweupe na vichaka vikionekena na udongo unaonekana chini.

Ishara ya barabarani yenye umbo la pembe tatuna mpaka mwekundu na ndani nyeupe, ishara hio ina picha nyeusi ya mfanyakazi anayetumia jembe kuchimba rundo la udogo, ishara hii inatafsiriwa kama onyo ya kuwepo kazi barabarani au eneo la ujenzi.

Mwanamke aliyevaa miwani ya jua akitumia fimbo nyeupe akivuka barabara kwenye kivuko cha watembea kwa miguu ,kilicho na mistari ya njano na nyeupe. Nyuma yake kukiwa na ishara ya trafiki yenye picha ya mtembea kwa miguu. Miti isiyo na majani na majengo, yapo upande wa barabara.

Barabara mpya ya lami inajengwa huku mashine ya kutandaza lami, ikipita katikati ya barabara hiyo. Kwa upande wa kushoto wa barabara kuna kuta za bluu zenye maandishi, na watu wachache wanatembea kando ya barabara hiyo. Kwa upande wa kulia kuna majengo na miti. Hii inaonyesha ni uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji.

Barabara kuu yenye taa nyingi ikiwa imeangazwa usiku, Kuna magari yanayo onekana yakitembea kwa kasi na upana wa barabara unaonyesha miundo mbinu ya kisasa ya usafiri. Mji wenye taa unawaka kwa mbali ukiashiria malazi au biashara. Miundo mbinu kama hii inaboresha usafiri inapunguza msongamano wa magari na inachochea maendeleo ya kiuchumi kwa kuunganisha maeneo mbalimbali.

Mtu akiwa ameketi kwenye pikipiki mpya ya kijani, akiwa amevalia kofia ya pikipiki ya rangi inayofanana. Pembeni yake kuna mwanaume mwingine akishikilia maiki. Madhari ya nyuma ni ya ukuta uliopambwa kwa nembo ya farasi, hii inaonyesha mazingira ya usafirishaji wa binadamu au bidhaa mbalimbali zinazokuwa zimeagizwa.

Barabara pana yenye njia nyingi za magari yakitembea pande zote mbili na daraja la waenda kwa miguu juu yake. Pembezoni mwa barabara kuna nyasi na miti na angani kuna mawingu meupe, ili kuonyesha miundombinu ya usafirishaji inayoendelea ambayo ni muhimu kwa kukuza biashara, kuanganisha miji na kuwezesha usafiri wa watu na bidhaa.

Barabara ikiwa katika hatua ya ujenzi, ambapo mashine kubwa ya kutandaza lami inatumika. Wafanyakazi kadhaa wamesimama karibu na mashine hiyo, wakisimamia kazi au kufanya majukumu mengine ya ujenzi. Nyumba za makazi ziko nyuma ya eneo la ujenzi. Hii inaonyesha, ni uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji.

Kijana mmoja akionekana akiwa katika pikipiki ya matairi matatu aina ya guta; akionekana akifanya usambazaji wa bidhaa katika maduka madogo madogo. Hii inaonyesha ni jinsi gani usambazaji wa bidhaa katika maduka madago madogo unamwezesha kumpatia kipato pamoja na kuendesha maisha yake.

Handaki refu la barabara likiwa na kuta za saruji zenye rangi ya manjano iliyochakaa na michirizi, watu wawili wanatembea karibu na handaki hilo na magari machache yameegeshwa, hali hii inaashiria miundombinu ya usafiri mjini muhimu kwa kupunguza msongamano wa magari.

Kikapu cha plastiki ambacho ni maalumu kwa ajili ya kutunzia taka chenye rangi ya bluu, kina muundo wa matundumatundu kwenye sehemu yake ya juu na chini yake ni imara, kinaonekana kusafishwa na kipo tayari kutumika kwa ajili ya usimamaizi wa taka.

Shimo la zege lilowekwa ardhini, kuna kiasi kidogo cha maji karibu na shimo, kikionyesha eneo hilo linaweza kuwa na unyevu au karibu na mfumo wa maji taka. Muundo huu waweza kuwa sehemu ya usimamaizi wa maji taka, au mifereji ya maji machafu.

Magunia makubwa yaliyojazwa taka za plastiki zenye rangi mbalimbali zikiwemo, ndoo, vikombe na vyombo vingine. Magunia hayo yametunzwa ndani ya ghala au eneo la kuhifadhi taka, yakisubiri kuchakatwa. Hali hii inaashiria juhudi za kukusanya na kuchakata taka za plastiki, kwa ajili ya usimamizi bora wa taka nchini.

Mwanamke amevaa kofia ngumu nyeupe, barakoa, na glavu nyekundu akichambua taka. Amebeba begi dogo na anachukua vitu kutoka kwenye mkusanyiko mkubwa wa taka. Hali hii inahashiria shughuli za usimamizi wa taka, ikiwezekana usafishaji wa mazingira.

Uwanja wa wazi uliopo katikati ya majengo ya tofali kukiwa na takataka nyingi zilizotupwa hovyo ardhini. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na hayajazingatia usafi wa mazingira. Hii inaonyesha changamoto ya usimamizi hafifu wa taka katika maeneo ya mijini ambayo inaweza kusababisha magonjwa na uchafuzi wa mazingira.

Mifuko ya taka taka nyeusi na mapipa matatu ya takataka mawili la kijani na moja la kijivu zote zimewekwa kando ya barabara kwenye nyasi, majani yaliyokauka yanaonekana kwenye pipa la kijivu, hii inaonyesha utunzaji mzuri wa mazingira kwa kuhakikisha taka zote zinahifadhiwa kwa viwango vinavyokubalika.

Ardhi yenye nyasi iliyofunikwa na takataka nyingi za plastiki na nyingine zikiwa zimetupwa karibu na ukuta wa matofali wenye rangi ya kijivu yenye mstari mpana wa rangi ya waridi, hii inaashiria umuhimu wa kutunza mazingira ili kuepukana na magonjwa ya mlipuko.

Eneo la takataka na vitu vilivyotupwa nje ya jengo katikati kuna fremu kubwa ya chuma iliyojazwa makaratsi, masanduku na takataka nyingine, kwa upande kushoto wa fremu kuna vifungashio vingi vimeegeshwa magunia kazaa yaliyoojaa vitu yamelala chini, jengo lenyewe lina ukuta wa rangi ya chungwa uliyofifia na mlango wa bluu upande wa kulia chini kuna barabara iliyo na alama za njano.

Mabaki ya vyuma, mabomba na vifaa vingine vya kiwandani; vikiwa vimetupwa kwenye eneo la wazi lenye udongo mchafu. Sehemu kubwa ya mabaki hayo yamefunikwa na kutu nzito, huku baadhi ya nyaya na vifaa vya ndani vya chombo kikubwa kikiwa wazi, kuashiria ni taka za viwandani au mabaki ya mashine zilizoharibika.

Vijana wawili wakishiriki katika shughuli ya usafi wa mazingira barabarani. Mmoja amevaa kofia nyeusi, fulana nyekundu na barakoa akishika sepetu akiweka takataka kwenye mfuko huku mwingine akitumia ufagio. Hii inaonyesha juhudi za jamii katika kudumisha usafi na usimamizi wa taka ambalo ni jambo muhimu kwa afya ya umma na ulinzi wa mazingira.

Eneo lililochimbwa likionekana likionekana kuwa kama mtaro limezungukwa na udongo uliotolewa na nyasi likiashiria ujenzi au matumizi ya mfumo wa udhibiti taka, huenda hii ni sehemu ya miundombinu ya majitaka au mkusanyiko wa taka kwa ajili ya kutunza mazingira.

Pipa kubwa la taka la rangi ya kijivu likiwa na mfuniko mweusi na mfuko wa plastiki uliowekwa ndani, likiwa limekaa nje kwenye sakafu ya matofali likiwa linasubiri kukusanya taka. Hii ni kuwakilisha umuhimu wa usimamizi sahihi wa taka katika mazingira ambayo inaleta ufanisi wa afya ya umma, ufanisi wa mazingira na kuzuia uchafuzi.

Kontena kubwa la manjano la taka, likiwa limejaa tele na taka mbalimbali, kontena hilo, limewekwa kando ya ukuta wa matofali katika eneo la mjini .Hali hii inaashiria uwepo wa taka nyingi changamoto za usimamizi wa taka katika mazingira ya mji.

Kundi la wanaume wazima wamejikusanya wakifanya usafi, huku mmoja akitumia bomba la maji kusafisha sakafu mwingine anatumia mifagio, huku baadhi yao wakiwa wamevaa sare zinazoashiria wafanyakazi wa huduma za dharura au usafi mandhari inaashiria huduma za pamoja za kudumisha usafi.

Lori kubwa likimwaga taka kwenye rundo kubwa la uchafu huku wafanyakazi kadhaa wakiwa wamevalia sare za bluu na kofia ngumu usalama wakizikusanya. Wafanyakazi hao wanatumia majembe na mifuko kukusanya huku tingatinga likionekana kwa mbali hali hii inaashiria shughuli za usimamizi wa taka katika jalala.

Mwanamke aliyevaa fulana ya kijani iliyoandikwa maandishi akifagia barabara ya miguu iliyozungukwa na miti, nyuma yake kuna watu wengine wakitembea au wakitumia simu, hali hii inaashiria juhudi za kusafisha mazingira ya mijini na kudumisha usafi.

Kundi la watu wakijishughulisha na kuchambua taka za elektroniki ndani ya ghala. Watu hawa wamekusanyika kila mmoja akiwa katika hali ya uchambuzi wa taka hizo. Shughuli hii inaashiria mchakato wa kuchakata taka za elektroniki jambo muhimu kwa usimamizi wa taka na afya ya mazingira.

Mashine ya kuchimbia katika eneo la ujenzi mabomba makubwa ya saruji yametawanyika karibu yakionesha shughuli za ujenzi wa miundombinu ya maji. Nyuma kuna majengo ya makazi, yanayoashiria mladi huu unafanyika katika eneo lenye watu kwani huduma za maji ni muhimu katika jamii.

Miundombinu ya huduma za Maji, ikiwemo bomba kubwa la rangi la kijani kibichi lililowekwa kuvuka mkondo wa maji machafu. Karibu na bomba hilo kuna shimo la saruji, linaloweza kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji au ukusanyaji wa maji. Eneo hilo limezungukwa na mimea mingi na baadhi ya miamba, likionyesha mazingira ya asili.

Tanki kubwa la maji lenye rangi nyeusi likiwa limewekwa juu a fremu ya chuma iliyoinuliwa, tanki hilo limekaa karibu na jengo lenye paa pana jeupe. Ngazi ya chuma pia iko karibu na fremu hiyo, chini kidogo kuna muundo mwingine wa chuma wenye mistari ya rangi nyeusi na njano. Anga ni jeupe lisilo na mwaingu likiashiria, hali ya hewa ni safi. Hii ni kuonyesha umuhimu wa huduma za maji kwa jamii.

Mabomba mengi ya rangi ya kijani kibichi yakiwa yamewekwa kandokando ya miundo ya chuma iliyoko ardhini. Mabomba hayo yanaonekana kutumika katika mfumo wa usambazaji wa maji au labda mfumo wa matibabu ya maji. Hali hii inaashiria ujenzi au matengenezo ya miundombinu ya maji. Huduma za maji katika jamii ni muhimu, kwani maji ni uhai kwa binadamu.

Tanki kubwa la maji la saruji lenye umbo la mstatiri likiwa limejengwa kando ya barabara ya udongo, tanki hilo limezungukwa na uzio wa waya wa chuma wenye nguzo za bluu. Miti miwili midogo imesimama mbele ya tanki ikitoa kivuli na kuongeza uhai katika mazingira hayo. Miundombinu bora katika upatikanaji wa maji ni muhimu kwani wanajamii watajipatia maji yaliyo safi na salama.